Picha inaonyesha daktari wa meno akiwa amevalia kofia ya bluu, barakoa na miwani maalum ya kutunza akiangalia kinywa cha mgonjwa. Mgonjwa amevaa miwani mekundu ya ulinzi. Mazingira yanaonekana kuwa kliniki safi na ya kisasa. Picha inaashiria huduma ya meno ya kitaalamu.

Picha inaonyesha mfanyakazi wa afya ambaye amevaa barakoa na miwani akishikilia chupa ndogo ya dawa au chanjo. Anaonekana akijiandaa kwa ajili ya sindano. Mikono yake inaonekana akishughulikia chupa hiyo kwa uangalifu. Nyuma yake kuna watu wengine wakiwa hawako wazi wanaoashiria kuwa shughuli inayoendelea labda ya chanjo au huduma za matibabu.

Picha hii inaonyesha mkono ikioshwa na sabuni ikiwa imejaa povu. Inaonekana mtu anasugua mikono yake vizuri kuashiria umuhimu wa usafi . Povu nyingi inaonyesha matumizi sahihi ya sabuni na maji na kusisitiza tabia njema za usafi. Picha hii inakumbuka juu ya umuhimu wa kunawa mikono mara kwa mara ili kukinga na magonjwa.

Picha inaonyesha kituo cha kunawa mikono. Kina chombo kikubwa cha kijani kibichi juu chenye chapa zanzi kinachowezakuwa na maji. Chini yake kuna beseni la kijani pia na bomba ndogo la maji. Kushoto kuna chupa ya sabuni ya maji. Maji machafu yanatiririka kwenye ndoo nyeupe chini. Kituo chote kimewekwa kwenye sehemu nyeusi ya chuma. Hiki ni kifaa muhimu cha usafi hasa katika maeneo ya umma au biashara. Husaidia huduma za usafi wa mikono.

Picha inaonyesha kundi la watu wamejipanga foleni wakisubiri msaada wa huduma fulani. Wengine wao wanaonekana wamebeba mifuko au vitu zingine. Nyuma yao kuna gari jeupe ambalo linaonekana limebeba mizigo na baadhi ya watu wanapakua au kupakia vitu. Kuna madumu ya maji ya rangi ya njano na mifuko kadhaa chini. Mazingira yana miti kuashiria kuwa eneo hilo linaweza kuwa kijijini au la wazi. Hii inaweza kuwa tukio la ugawaji wa msaada wa kibinadamu.

Picha hii inaonyesha mtu akiwa akichukuliwa vipimo vya afya. Mtu huyu ameketi huku mwingine anaonekana kuwa a mtaalamu wa afya akitumia kifaa kipima sehemu ya kichwa cha mtu huyu karibu na sikio. Kuna uwezekano anapimwa sikio ama sehemu nyingine ya kichwa. Mwanamke huyu anaonekana ametulia kwenye meza na nywele zake zimefungwa vizuri. Kwa nyuma, kuna sehemu ya T-shirt yenye maandishi the future .

Picha hii inaonyesha mkono uliovalia glovu ya kijani kibichi ukishika chupa ndogo ya chanjo ulioandikwa MMR vaccine uko wazi. Shindano iliyochomekwa kwenye chupa hiyo ikionyesha mchakato wa kuchota chanjo kutoka ndani. Hii inaashiria maandalizi ya utoaji wa chanjo labda kwa ajili ya kampeni ya chanjo au huduma za kawaida ya kiafya.

Picha hii inaonyesha mama akilisha mtoto wake mdogo anapopewa chanjo. Mtaalamu wa afya aliyevaa barakoa na glavu anaonekana akipatia mtoto sindano mkononi. Mama huyu anamtazama mtoto wake kwa uchungu mno na wasiwasi mtoto akionekana kulia. Kwa nyuma kuna mtoto mwingine mdogo. Inaonekana ni kliniki au kituo cha afya na tukio hili linaonyesha umuhimu wa chanjo kwa watoto.

Picha hii inaonyesha kituo cha chanjo au ukaguzi wa afya. Watu kadhaa wamevaa barakoa huku mmoja wao akipokea chanjo kutoka kwa mfanyikazi wa afya. Nyuma yao kuna bango lenye ujumbe Protect Yourself from Covid-19 ikionyesha hatua za kujikinga. Wafanyikazi wa afya wamevaa barakoa na nguo za kazi. Hili linaonyesha shughuli za afya ya umma pengine kuhusiana na chanjo ya Covid-19.

Picha inaonyesha chupa kubwa iliyojaa kimiminika cheusi ikiwa na lebo iliyoandikwa epilepsy medicine . Lebo hiyo pia inaweza kuwa ni safi dawa. Dawa ya kiasili ya kutibu kifafa kwa siku arubaini. Pia ina namba za mawasiliano.

Picha hii inaonyesha mkulima akiwa amevaa mavazi maalum ya manjano akiwa na barakoa na glavu, akipulizia dawa mimea shambani. Anaonekana kutumia kifaa cha kupuliza dawa kilichobeba mgongoni mwake. Mimea shambani imeonyeshwa kwa mpangilio na chini yake kuna mtandazo mweupe pengine kuzuia magugu au kuhifadhi unyevu. Hii inaashiria shughuli ya kilimo ya kulinda mazao dhidi ya wadudu na magonjwa.

Picha inaonyesha wanawake wawili wakimwaga maji machafu, yanayoonekana kuwa na matope au taka kutoka kwenye choo na chombo kingine. Wanawake wamesimama kwenye tope au maji yaliyotuama. Picha inaashiria uhaba wa huduma za usafi au tatizo la maji , taka katika eneo hilo.

Picha hii inaonyesha wanawake wawili wakichota maji kutoka kwenye kifaa cha kusambaza maji kilicho nje, kilichofanana na kisima cha umma au sehemu ya kuchotea maji iliyoboreshwa. Mwanamke mmoja ameshikilia chombo kikubwa cha manjano chini ya bomba, huku mwingine akifungua au kufunga bomba. Nyuma yao kuna eneo la wazi, pengine shamba au sehemu yenye mimea. Hali inaashiria umuhimu wa upatikanaji wa maji safi.